Huku tunaiona Naibu ya rais ambaye najulikana kuwa anashughulikia watu ili wanaovuka ng'ambo ili waweze kupata kazi huko ujerumani. Inajulikana kuwa ofisi hii inashughulikia watu wanaovuka ng'ambo ili waende watafute kazi huko.

Huku naona mkimbiaji mmoja anayeruka ama anayecheza mchezo ya kuruka ili apate kushinda, huyu anaonekana jina yake ni Kipichirchir ameandikwa katika shati lake kifuani.

Huku naona watu kadhaa wamejipanga katika pahali pa kuchukua vidole, inaonekana ya kwamba huku ni pahali pa kuchagua wakuu ama wafanyikazi ili wanachukua vidole ndio ikuwe rahisi kujua kama wako kaskaszini.

Huku naiona wachezaji wameivaa nyekundu. Tena hao wachezaji wanairukaruka ili waweze kupata nguvu ya kucheza michezo hii ya kadanda. Tena hao wachezaji wanaifurahia kufanya mazoezi ili waweze kupata ushindi katika mchezo yoyote.

Huku naiona mashabiki wanaosherekea washindi wetu wa kitaifa ya Kenya. Tena naiona wamebeba bendera ili ijulikane kuwa hawa ni wakenya wanaopata ushindi katika mchezo huu inayoendelea katika uwanjani. Tena inajulikana hawa shabiki ni wakenya.

Huku naona ni pahali pa kuhudumia watu tofauti tofauti kwa Kenya mzima. Hii inajulikana kuwa watu wanaenda huko kuiona macheti zao ya masomo tena wanaenda kujichagulia kitambulisho ya kitaifa. Hili ijulikane huyu ni Mkenya kutoka upande kani.

Huku naiona aliyekuwa rais wetu wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai Kenyatta anaiongelesha aliye jaji mkuu wa Kenya, na naona jaji wengine wamesimama kando wakiangalia aliyekuwa rais ili waskize vizuri maelezo yake waende wafanye.

Huku naona wachezaji wanao cheza mpira ya kurushiana, hawa wachezaji wang'ang'ania mpira ili waweze kufunga bao tena waweze kupata ushindi, mwanariadha wa nyeupe ameng'ang'ana mno.

Huku naona wachezaji wa cheliza wamejipanga mno. hawa wachezaji Wanajipanga ili wacheze mpira ya kandanda. Hawa ni wachezaji hodari walichapa timu ingine hivi karibuni. hawa wanaopepea nchi.

Huku nawaona wachezaji wa mpira ya voliboli inajulikana kuwa hawa wachezaji wanaicheza vizuri tena nawaona wawili wameruka juu ili waweze kuzuia mpira hii, tena mwingine ameruka juu ili aweze kugonga hiyo mpira kwa nguvu wapate ushindi.

Huku inajulikana kuwa ni pahali pa kuhudumia Wakenya ili waweze kupata kitambulisho na vitu zingine tofauti. Tena naiona huku watu wanashughulikiwa na wafanyikazi katika sehemu hii, huku inasaidia Wakenya kupata kitambulisho na cheti zao ili waweze kutafuta kazi.

Huku naona jaji mkuu wa Kenya aliyekuwa wa Kenya anasimama na aliyekuwa rais Uhuru Mwigai Kenyatta. Wanaelezeana kuhusu kortini kuu inayotumika katika nchi yettu.

Huku naona mzee mmoja ako katika huduma kenya, inaonekana ya kwamba huyu mzee anataka ahudumiwe ili apate cheti zake kwa haraka. Tena huyu mama anauliza maswali kuhusu cheti chake.

Huku naona mashabiki wa Gor Mahia. Hawa mashabiki wameinua bendera ikiyoandikwa Gor Mahia. Inaonekana kuwa hawa ni mashabiki wa Kenya. Wengine wako na firimbi wanaipuliza, mwingine naona anaipanua mdomo ili ijulikane vizuri ni mashabiki tena ameitoa shati na ameinua mikono yake juu.

Huku naliona gari moja linalotumika kuchimba mawe katika sehemu mbalimbali. Naiona huku wanaichimba mitaro ili waweze kumwaga maji katika soko hili. Tena huku naiona maji yaliyokaa katika sehemu hii moja.

Huku naiona washerekeaji wanaoisherehekea timu kubwa yetu ya Kenya wanajulikana kuwa hawa ni Wakenya wanaosherehekea ushindi tofauti tofauti katika mchezo ya kandanda tena hii mchezo inasaidia sana vijana wadogo waweze kuelimisha na kupata nguvu.

Huku tunaiona ni mahali pa kuhudumia wakenya ambayo inaitwa huduma Kenya. Hii sehemu inasaidia wakenya waweze kupata vitambulisho na waweze kupata vyeti zao za kuzaliwa na ya mashule tofauti.

Huku naona wakiambiaji wanaokimbia mbio ya mita mia moja. Hawa wakiambiaji tunaiona wanang'ang'ana mno. Wamewekwa nguvu yote ili waweze kupata ushindi lakini haijulikani mshindi haijajulikana kuwa mshinfmsi ni nani. Huu ni mwanzo ya mbio katika uwanja huu.

Huku naiona watu wamejipanga katika uwanja huu, ina julikana kuwa huku watu wanakuja na cheti zao za masomo ili waweze kupata masomo na kuandikwa kazi, tena naiona mtu ambaye anaifanya kazi katika sehemu hii, ako na tarakilishi mbili ambayo ina saidia.

Naiona huku ni pahali pa kushughulikia Wakenya wote. Iliandikwa huduma Kenya. Inajulikana kuwa hapa ni pahali pa kupata kitambulisho tena kama umeipoteza cheti zako za masomo unaweza tembelea huko ili upate kushughulikiwa kwa haraka na kwa muda mfupi.

Huku naiona watu wameipanga laini katika pahali pa kuhudumia watu wote katika nchi yetu na inajulikana kuwa huku ni Nairobi. Tena huku unaenda kuipata kitambulisho chako kwa haraka tena cheti zako za masomo unaweza endea huku ili uweze kuendeleza.

Huku naiona aliyekuwa rais wa jamhuri wa kenya daktari Uhuru Muigai Kenyatta .tena naiona aliyekuwa jaji mkuu katika taifa letu la kenya amesimama kando ili aweze kumsomea huyu daktari chenye ana

Hapa naiona watu watano hawa watu wanajulikana kuwa wanaitokea katika huduma la Kenya na kuna askari moja anayesimama katika mlango ya hii huduma. Inajulikana kuwa anaijunga huku na hii huduma imesaidia vijana kupata kitambulisho na cheti tofauti tofauti.

Huku naona mashabiki wa nchi yetu ya kenya . Wanashabikia mchezo mbalimbali kama mchezo wa valeboli, Mchezo ya mpira ya kandanda , tena mbio yenye wakenya wanaipenda sana. Hii imesaidia sana wakenya wengi wapate elimu.

Huku naona wamama na watoto wakipanga laini ili wapate kuhudumiwa katika huduma ya kenya, hawa wamama na wanafunzi wanataftia watoto cheti zao ya kuzaa.

Watu walIopanga laini na wana cheti zao tofauti tofauti katika mikononi mwao. Ni mahali pa kujiandikisha ili uweze kupata kazi kufanya katika sehemu hii ya ofisi. Hawa watu wanaitafuta kazi.

Huku naona matakataka iliyojaa katika mtaro ya maji katika sehemu ya njia ya serekali , hii matakataka inaweza funga maji na isababishe ugonjwa tafauti tafauti kwa watu wa hii.

Huku naiona ni pahali pa kutumia wakenya, huku ina julikana na wakenya ni pahali pa kupata kitambulisho na ufanisi, hii ina waisadia wakenya waweze kujituma ili waweze kupata cheti zao kwa haraka na hili sehemu ina saidia kupata cheti hizo.

Huku naiona ni ofisi moja katika pahali pa kuhudumia wakenya wote. Tena naiona mama mmoja anafunza mwanaume mmoja mahali pa kuweka sahihi ili aweze kupata cheti zake kwa haraka. Tena huyu mama anajulikana kuwa ni mfanyikazi katika sehemu hii.

Huku naona wachezaji wanasherehekea ushindi ya kikombe yao ya mchezo. Hii inaonyesha ya kwamba hawa wachezaji na hawa shabiki walipata ushindi kwa kucheza mchezo ya kandanda.

Huku naiona ni mahali pa kuhudumia wakenya wote katika dunia nzima. Tena naiona askari mmoja anajieleza katika mfanyikazi wa huduma hii. Anaionyesha tena anaieleza venye alipoteza macheti zake za mashule.

Huku naiona jaji mkuu ya kitaifa ya Kenya. Jaji huyu naiona anaongea mbeleni ili watu waweze kusikia tena wapate uamuzi ya serikali kutoka jaji huyu. Huyu jaji mkuu anayesimama na serikali ili waweze kusaidiana katika hali tofauti.

Huku naona wauzaji wa vibanda, mwingine ametengeneza kibanda yake na kuandika mama maridadi tena ameandika millicent omanga, hii inaonyesha kwamba watu wanaweza ona kwa umbali vitu vyao.

Huku naona aliyekuwa raisi wa jamuhuri wa Kenya Daktari Uhuri Muigai Kenyatta anayesalimiana na rafiki yake. Inaonyesha ya kwamba huyu aliyekuwa raisi alikuwa anafurahia kukaa na watu.

Hapa naona kuna watu wanajiona katika tarakilishi ili watumie hii tarakilishi kuweka makarasi zao ama cheti zao ya masomo ili wapate kazi kutoka nchi tofauti tofauti. Tena wapate elimu tutokana na hizo manchi zingine.

Huku naona mashabiki waliovaa manguo kama wanajeshi. Mmoja naeza mjua ni Eliud Kipchoge. Wanasherehekea mchezaji wacheleza katika michezo yao waliyocheza juzi na timu ingine.

Hapa naona wachezaji wa mpira wanakimbizana sana wengine wanang'ang'ania mpira ,kuna wengine wanafuata nyuma yao hawa wanashindana ili wachukue vikombe tofauti tofauti inayoonyesha hawa ni washindi katika mpira ya kandanda.

Huku naona jaji mkuu wa Kenya anasalimiana na daktari Rais William Samoei Ruto akipewa kitabu cha jaji kuu na huyu raisi wetu ili aanze kazi yake kamili.

Huku tunaona wachezaji wa kandanda wanaenda mahali pa kuketi. Tena naona mashabiki wamejitayarisha vizuri ili wakaribishe hawa wachezaji. Tena wachezaji wameinua mikono mwao juu kuonyesha wako.

Huku naona wachesaji wa mchezo ya kandanda wanangangania mpira hili wapate ushindi tena wapokee zawadi wakubwa tafauti tafauti tena na c wachezaji hawa wamepata pesa kutoka kampuni tafauti.

Huku naona jaji mkuu wa Kenya Daktari Madam Koome anaongea mbeleni ya Wakenya hili wajue yeye ni jaji mkuu ya Wakenya. Wanasimama pamoja na serikali hili serikali yetu iendelee vizuri.

Huku naona wachezaji wa nchi yetu Kenya aliyeandikwa nambari ya kumi na nne. Inaonekana ya kwamba hii ni mchezo ya mpira ya mkono. Inayetumiwa kurusha kurushiana ili mpate kushinda. Huyu mwingine inaonekana ni mtu anayezuia wenzake.

Huku naona mtu amaivalisha kitu inayojulikana kuwa ni ya chama ya kANU, hii ilianzishwa na mzee moi na wakaeka ikuwa chama ya jongoo ilisadia mno.

Huku naona aliyekuwa raisi wa kenya daktari Uhuru muigai kenyatta na jaji wake aliyesaidiana katika serikali yake ili iendelee vizuri ,hapa wanaongea kuhusu maendeleo katika serikali yetu.

Huku naona wachezaji wa mpira ya kandanda hawa wachezaji inajulikana ya kwamba wamepata ushindi, hawa wote wanaikimbia ama waingangania mpira ili wapate ushindi tena apate kulipwa huku mwanjani hii.

Huku naona watu wanaopanga laini. Tena naona mkubwa amekaa na kalamu na ako na tarakilishi inayemsaidia kuchukua cheti za hawa watu. Inaonekana ya kwamba hawa watu wanasaka kazi katika nchi tofauti.

Huku ni mahali jaji mkuu wa Kenya anakaa. Tena hili anaitoa suluhisho yake kwa wananchi na viongozi wa serikali yetu ya nchi yetu ya Kenya. Tena jaji yetu mkuu anaitwa Martha Koome.

Huku, unaona mashabiki wanao shabikia vitu tofauti tofauti, kama ushindi ya mpira na ushindi ya mbio. Inaonekana ya kwamba hawa ni Wakenya. Wanashabikia ushindi ya mbio katika Kenya yetu, ili mshindaji apate kufurahia, ili alipwe.

Huku naona mashabiki wanayeshabikia wachezaji, tena kuna watu tofauti wanaofurahia mchezo huu katika uwanjani. Hii inasaidia wachezaji wapate nguvu tena wapate ushindi katika mchezo huu.

Huku naona aliyekuwa naibu rais daktari Gachagua, ako katika tarakilishi moja anaichukua vidole yake kwa tarakilishi ili akue amejiandikisha.

Huku naona mashabiki wanaoshabikia wachezaji ya kandanda. Tena hawa wachezaji wameinua mikono wakionyesha fanya hivi na hivi ili mupate ushindi. Wengine wanaipenya meno na inaonekana ya kwamba hawa watu wamepata ushindi.

Huku naona wachezaji tofauti tofauti na mashabiki waliokaa nyuma ya wachezaji. Hawa wachezaji wanashabikia watu wanaokimbia ama wanaocheza mpira tofauti tofauti kama ya kandanda pole pole ili wapate ushindi hawa wanafurahia.

Huku naona watu tofautitofauti wamejipanga katika meza, hawa watu wainakagua makaratasi inajulikana yakwamba wanaisayisha mazoezi ya wanafunzi wa chuo kikuu. Hawa ni walimu wamejipanga huku ndio wapate majibu

Huku naona pahali pa kuchota maji ama mahali ilizuiliwa ili watu wachote maji tena isaidie watu kupata kilimo bora katika mashamba tena hii maji ni uhai katika wanyama wote.

Huku naona watu ama wachezaji wanaocheza mchezo ya mbira ya mkono. Hawa wachezaji wanang'ang'ana mno ili wapate mbira tena wapate ushindi ili apate kupewa pesa watakaposhinda.

Huku naona wachezaji wanaojitayarisha wacheze mpira wa kandanda. Hawa wachezaji wanajipanga mno. Wamepanga laini na inaonekana ya kwamba hawa ni wanajeshi wanayotaka kucheza mpira ya kandanda.

Huku naona watu waliokuwa wanashirikiana njiani, hawa watu wakikua wamesimamisha daktari Raila na kilonzo ili wapate ushindi kwa mwaka wa ishirini na kumi na saba.

Huku naiona watu wanaohudumiwa katika huduma ya kenya. Inajulikana kuwa hawa watu kuna cheti wanayoitengeneza katika huduma hii. Hawa watu wameketi katika kiti iyowekwa mbeleni ya huduma.

Huku naona wakimbiaji wakenya wanaichukuwa picha. Tena wanaisherehekea kumanisha walipata ushidi ugerumani. kwahii picha naona washabiki wanaiona hawa watu watatu na mwingine anakuja nyuma yao iliwasherehekee pamoja.

Huku naona wachezaji wa mpira wanaisherehekea ushindi. Naona wanaifurahia sana aliyefunga na wakapata ushindi katika Bandari FC. Hii inajulikana kuwa ni washindaji kwa mechi ya.

Huku inajulikana kuwa huyu ni mkubwa ya wafanyikazi katika hii ofisi, inajulikana ya kwamba anaielezea kuhusu venye wanaitengenezea watu cheti ya kuzaliwa na cheti ya mtu aliyekufa.

Huku naiona rais daktari William Samoei Ruto, huyu ni rais wetu wa kenya, amesimama na bibi yake kando yake, tena amesimama na jaji kuu ya kenya, inajulikana kuwa wanai.

Huku naona wachezaji wa mchezo ya kandanda, inaonekana ya kwamba hawa ni wachezaji wanao ngangana kujishindia mchezo huu ya uefa katika nchi yetu ya kenya, hawa wachezaji wananganga ili wapate kuzawadiwa na nchi.

Hapa naona watu wanayoekwa katika tarakilishi ili wapate cheti zao mitandaoni. Tena naona mama anayechukua picha ili apate kitambulisho chake inayosaidia kuoata kazi.

Huku naona wachezaji wanajipanga mno. Tena wanajiongelesha ili wakifika kiwanjani wakue wanajuana ama wajue kupeana mpira katika uwanjani. Tena ako na mkubwa wao, anayemuongelesha ili waende wasikizane tena wapate ushindi katika uwanja.

Huku naona bali iliyoandikwa Chachi kuu. Hawa inaonekana kuwa ni wafanyakazi wa huko ndani. Hawa wamevaa suti ama mashati meupe mmoja amevaa nyekundu ili ionekane ya kwamba ni.

Huku inajulikana kuwa ni ofisi. Kuna watu watatu wanaoona tarakilishi. Tena, kuna pahali pa kuchukua mapicha na huyo mtoto mdogo amekalia kiti ya kuchukua mapicha. Inaonekana kuwa hawa watu wanaiona picha ya mtoto huko.

Huku naona wachezaji wanaopiga mazoezi ili wapate kuzoea na kupata nguvu ya kucheza mchezo ya mpira ya kandanda. Hili mchezo inasaidia kupata nguvu ya kutosha inayosaidia kucheza.

Huku naiona watu watatu. wawili ni familia. Wanauliza katika hii duka wanayeza toa pesa kiwango gani. Inajulikana ya kwamba huyu mwenye anayeza toa pesa, anataka kutoa pesa mingi.

Huku naoana wakubwa wa serikali yetu, mmoja wao naona aliyekuwa gavana wetu wa nchi yetu Isaac Ruto. Huyo jamaa alikuwa anapenda siasa tena anaezasimama tena katika kiti hiyo.

Huku naona mashabiki wanaoshabikia timu kubwa ya Kenya. Hawa shabiki wanainua bendera ya Kenya, ili ijulikane ya kwamba sisi wakenya ni washindi katika michezo mbali mbali. Tena wanaionyesha wako na umoja.

Huku naona rais daktari William Samoei Ruto, huyu ni rais wa kenya.

Huku naona aliyekuwa rais wa Kenya, Daktari Uhuru Mwigai Kenyata. Amesimama mbele ya jaji mkuu akiinua Bibilia ili akuwe tayari kuanza kazi katika serikali yetu ya Kenya. Huku tena inaonekana ya kwamba huyu alipata ushindi.

Huku naona watu wamejaa katika uwanjani, inaonekana ya kwamba hawa ni mashabiki ya mchezo tofauti tofauti. Hii inaonyesha tena hawa walikuwa wanasherehekea, ushindi ya mpira ya kandanda kiwanjani kuu ya Kenya.

Huku tunaona mchezaji mmoja anayezawadiwa na mkubwa ya Ulinzi stars, anayezawadi shati moja iliyoandikwa 20 nyumani mwake. Hii inajulikana ya kwamba hawa wachezaji, ni maaskari yanayochunga nchi yetu.